Hili ni ndizi. Tunaoneshwa ni ndizi ambayo imeshapata matunda tayari na mazao yake yanapendeza kabisa. Inaonekana kuwa hii ndizi haijakomaa vile na sasa bado inahitaji muda ikomae. Inataka muda ya kukomaa ili iweze ikaiva. Inaonekana ni ndizi yenye utamu kabisa.

Ni mama mmoja ambaye anashika mandizi, tunaona ako na mandizi mengi kabisa, mandizi yako kwa uwingi na ni mandizi yenye inaonekana kuwa ni tamu wa hali ya juu, haya mandizi yameiva yote na anaonekana ako kwa soko anauza huyu mama. Inaonekana hii soko tu ni ya kuuza mandizi juu tunaona ndizi upande hii na upande ule mwingine.

Ni mama mmoja ambaye anachunga maziwa akitumia kichungi aina ya karatasi. Anachunga maziwa iingie kwa hiyo mashini, inaonekana hapa ni kampuni ya maziwa kulinga na mashini ambayo iko hapa. Pia tunaona huyu mama ndiye mfanyikazi huko kwa sababu amevaa kofia na koti ambayo mtu anafanya kazi anafaa kukuwa nayo.

Ni mtu mwenye anachunga ng'ombe. Tunaona kuna ng'ombe mahali hapo wamesimama. Tunaona kuna chakula ya ng'ombe yenye iko hapo chini. Inaonekana ng'ombe wameshakula hicho chakula hadi wakashiba juu hawana shughuli naye tena.

Tunaona shamba ambayo ikona ndizi. Ndizi ambayo imepata mazao kubwa kubwa, inaonekana ni ndizi mzuri na itasaidia mwili ama mwili kupata nguvu, kwa hivo ndizi ni matunda mzuri kwa watoto na inatumika na watu wengi sana.

Ni ng'ombe ambaye anakamuliwa maziwa kutumia mashine ya kisasa, tunaona huyu ng'ombe amefungwa na kamba na ni kama anakula ama anakunywa maji, na wakati anapokula tunaona mashini inaendelea kutoa maziwa, kukamua maziwa na hii ni mashini ya kisasa.

Ni mtu ambaye anakamua maziwa, tunaona nanakamua kwa halio ya juu sana. Tunaona kuna maziwa kwenye ndoo na inaonekana ngombe hii ina maziwa. Tuanaona pia kuna ngombe wengine hapo kando.

Ni ndizi bili iko hapo juu ya meza, inaonekana ndizi hii imeiva hadi imepasuka hapo katikati, ni ndizi nzuri sana na inatumika kulisha watoto sanasana juu iko na vitamini, inatumika kwa watu wengi ili kuzuia magonjwa.

Mtu mmoja ambaye ameshika mahindi mbichi. Kuna mahindi ambayo yako hapo yanaonekana kuwa ni mahindi ambayo yameiva na angaa bado yako mbichi ni mahindi ambayo yanaonekana kuwa ni mzuri kabisa na yamepata matunda ama mazao yenye yanapendeza kwa mkulima.

Kuna mtu ambaye anashika ndizi, ndizi ambayo inapendeza kabisa, tunaona hio ndizi ishaakomaa na sasa iko tayari kukatwa ilivishe, kwa sababu mti wa ndizi umeshaanza kuteremka kwahivi inaonekana kuwa inaeza katwa kwa muda wowote, inaonekana huyu mkulima wa hii shamba anapenda ndizi kwa sababu amepanda ndizi nyingi sana.

Ni mama moja ambaye ako shambani. Ako shamba la ndizi. Tunaona kuna mimea mingi kwa hii shamba ya ndizi na tumeonyeshwa kuwa kuna ndizi ambayo huyu mama ameshika. Ni ndizi ambayo ishapata mazao au matunda tayari yanaonekana kuwa ni matunda makubwa yenye utamu ya juu.

Ni mtu ambaye ameshika ndizi. Tunaona hii ndizi yenye ameshika iko na matunda ama mazao mazuri na iko tayari sasa kuiva. Tunaona imeshakomaa. Inaonekana haya ni mandizi mazuri yenye yalipandwa kwa sababu imepata matunda yenye inapendeza kabisa.

Ni wimbi nyingi sana, tunaona watu wamevuna hii wimbi kwa nguvu sana inaonekana kuwa kulikuwa kumepandwa wimbi nyingi na ndio watu tunaona watu wamevuna ni wengi. Tunaona hadi kuna mzungu, kuna wenye wanapiga picha kuna mwenye anatengeneza hiyo wimbi kwa gunia yenye imetandikwa hapo chini.

Ni shamba la ndizi , tunaona kuna ndizi kubwa kubwa ingawa bado haijapata matunda ama haijapata mazao. Tunaona ni ndizi ambayo iko karibu kukomaa na iko tayari sasa kupata matunda. Inaonekana ni ndizi kubwa kubwa na inaonekana kua huyu mkulima anapanda ndizi kwa wingi.

ni mandizi ambaye yamewekwa kwa karatasi, yanaonekana kuwa ni mandizi mazuri sana na yako tayari sasa kupandwa kupandwa huku wakitayarisha kupanda mandizi anatengenezanga na kuweka kwa makaratasi haya, na achunge ikishafika wakati fulani ama ikishakuja hadi kiwango fulani ndio mtu anachukua anapanda hiyo ndizi

Tunaonyeshwa maziwa ambayo imegandwa, maziwa hii imegandwa inatumika sana kwa jamii ya wakalenji, njia mwafaka ya kutengeneza maziwa hii, ni mtu anaweka maziwa ambayo imekamuliwa kwa mkebe, kisha anaiwacha ikae, akishaachemsha maziwa anaweka kwa mkebe inakaakaa kwa siku kadhaa ,kisha inagandua na inakunywa.

ndizi mzuri sana iko na matunda ama mazao mazuri, ingawa hii ndizi inaonekana ni ndizi yenye inaonekana kuwambichi na bado haijaiva, kwahivyo hata bado haijakoma itabidi imetakaa kaa hapo ikomae ndio itolewe alafu ndio iive watu wakule ndizi.

Kuna watu wawili tunaona mwenye anamwaga maziwa ni mtu wa kiume na mwenye ameinama ni mwanadada ama ni mama tunaona ameshika kichungi na sasa wanadungia maziwa hapo kwa mkebe ya maziwa kutoka kwa mtungi. Tunaona hapa inaweza kuwa ni kampuni ya maziwa kwa sababu tunaona kuna mamitungi zingine ziko pale nyuma.

Ndizi mengi sana yamewekwa chini ni mandizi ambayo yanayopendeza na iko na matunda kubwa kubwa . Tunaona kuna kina mama wengi wameketi hapo ni kama wako na magunia na viondo vya kutumia kuuza ndizi hii. Ngunia ndio inatumika mtu akinunua ndo anawekewa akiwa mtu amenunua ndizi yote anawekewa kwa hiyo gunia ikiwa mutu amenunua moja anwekewa kwa karatasi.

Kuna ndizi mingi sana yamewekwa hapo chini, ni mandizi makubwa sana, yanaonekana ni mandizi yenye yamekomaa lakini ni haijaiva, tena tunaona kuna kijana mmoja amesimama hapo, inaweza kuwa anauza ama ndiye ametoa hizo mandizi na anataka kuuza, tunaona hili shamba liko na ndizi mingi sana.

Tunaona watu wawili wakiume, Kuna moja mwenye anaonekana kuuza maziwa, Kuna mwingine anaonekana kukujia maziwa. Huyo wa kukujia maziwa anaonekana ako pikipiki na ako na kofia ambayo inamsaidia akiendesha pikipiki. Inaonekana hii ni maziwa mingi sana, na watu wanauza ama wanapeleka maziwa hapa.

Hii ni kampuni ya maziwa tunaona kuna mtoto moja hapo anapima maziwa na Kuna maziwa mengine ziko hapo huyu mwanadada amefaa kofia na amefaa nguo nyeupe kumanisha yeye anafanya kazi Kwa hiyo kampuni ya maziwa.

Inaonekana hapa ni nyumbani kwa mtu ambaye ni mkulima, amelima vitu mingi, tunaona kuna ndizi mingi sana ambayo imeiva na imepata matunda, tena tunaona kuna chakula ya ng'ombe iko hapo chini. Inaonekana hapa ni nyumba ya mkulima hodari.

Ni ngombe ambaye anakinywa maji tunaona hapo Pali pake ambapo alitengenesiwa hili akue ana kunywa maji hapa, kando na hayo tunaona mitungi mbili hapo kando, na pale tena tunaona kuna chuma shamba.

Hii ni maziwa ambayo yanaonekana kuwa yameganda. Tunaona kuna kijiko hapo ambayo inatumika kuiona ama kuangalia, kukoroga, kuona kama hiyo maziwa kweli imeganda vizuri. Maziwa ya kuganda ama ya kugandwa ambayo yanatumika sana na jamii ya kalenjin, ni maziwa ambayo wanaipenda kabisa na wanapenda kukunywa.

Hapa tunaona shamba ambayo iko na mahindi, inaonekana mahindi ingine apo kando imeiva vizuri halafu kuna mahindi moja ambayo imeoza. Inaonekana imeharibika kabisaa na haitatumika, ingawa mahindi ingine inaonekana imeiva vizuri na iko na mazao mazuri.

Hii ni shamba kubwa sana inaonekana hili shamba liko tu na ndizi kwa wingi mandizi ambayo yako kwa hii shamba yamepata matunda ingawa bado haijakomaa inaonekana imepata matunda mazuri na makubwa kubwa na wakati ikifika wakati wa kukomaa na iive itakuwa ni ndizi tamu ya kupendeza kabisa.

Haya ni wimbi ambayo yametoka tu kuchunwa kwa shambani, tunaona watu wanaendelea kutengeneza hii wimbi, ni watu wengi vijana, tunaona hadi kuna mtoto wa shule ako hapo ameinama na anashika hiyo, ni wimbi mingi kumaanisha mkulima alikuwa amepanda kabisa kwa nguvu na hali ya juu.

Hili ni shamba la ndizi. Tunaona kuna ndizi kubwa sana na ni ndizi mengi sana. Hili shamba linaonekana kuwa linaivisha ndizi vizuri na kwa hivo ndizi yenye itachunwa kwa hii shamba ama itakuwa na matunda mengi matamu sana.

Ni sokoni ya kuuza matunda ya ndizi, tunaona wenye wanauza ndizi sana hapa ni akina mama, ni mama wamekomaa kabisa inaonekana. Tunaona kuna ndizi mzuri sana iko na matunda ama mazao mazuri enye imeiva vizuri.

Hili ni shamba la ndizi. Tunaona kuna ndizi mengi sana kwa hii shamba na ni ndizi kubwa kubwa. Hii ndizi ya kwanza inaonekana kuwa ni nzuri kwa sababu imepata matunda makubwa na ni mengi kabiza. Yanaonekana kuwa ni mandizi ambayo yamekomaa na yako karibu kuiva.

Inaonekana hapa kuna mama mmoja mwenye amesimama na ameshika ndizi yenye iko na matunda mazuri. Hii ndizi iko na matunda ama mazao mazuri na ni ndizi kubwa kubwa yenye haijaiva vizuri. Inaonekana huyu mama labda anauza ama yeye ndiyo mkulima mwenye amelima ndizi kwa sababu tunaona hapo nyuma kuna shamba yenye iko na ndizi.

Hili ni shamba kubwa la ndizi ,ni shamba ambalo linaonekana kuwa yamejaa ndizi kabisa na ni mandizi ambayo yamekuwa makubwa na karibu yanapata matunda na katikati ya hii shamba kunaonekana kuna mtu mmoja ambaye haonekani vizuri ako huko nyuma.

Ni ndizi ambayo iko na matunda mengi sana, ni matunda ambayo yanapendeza. Yanaonekana kuwa ni mandizi yenye iko na utamu kabisa. Inaonekana huyu mkulima wa hii shamba ni mkulima wa ndizi kulingana na tunaona ndizi mingi kwa shamba na inaonesha kuwa huku kuna mvua nyingi kwa sababu tunaona hali ya hewa iko sawa kabisa.

Ni ndizi nzuri kabisa ,inaonekana iko na matunda au mazao mazuri na imepata matunda makubwa kabisa na yana pendeza, inaoyesha ndizi iko karibu kuiva na imeshakoma tayari. Mkulima sasa anakuja tu anakata anaipeleka alafu anaiivisha na anaweza akakula hiyo ndizi.

Ni kambuni ya kununua na kuuza maziwa, tunaona kuna mwana dada mmoja hapo amefaa nguo nyeupe ya kufanya kazi ya usafi, tunaona ameshikilia na kupima maziwa hapo na kuna mashini yenye anatumia, huku kunaonekana kuwa ni kusafi sana na ni kambuni kubwa.

Inaonekena hapa kuna mtu ameshika matawi ya mahindi. Inaonekana kwamba hiyo mahindi iko na ugonjwa na matawi yake haiko sawa. Huyo mtu mwenye anashika matawi ya mahindi anaonekana ni mtu wa kiume na kwa mkono yake akona saa.

Hili ni shamba kubwa sanaa. Inaoneka kuna vitu mingi sana kwa hii shamba ambayo yamepandwa yanayoonekana kwa wazi kabisa ni ndizi kubwa kubwa, tunaona pia kuna chakula ya ng'ombe iko apo, kuna miwa, kuna mahindi. Panaonekana kunanyeshanga mvua kwa hii boma kwasababu kila kitu iko kwa hali ya juu kabisa na inayopendeza.

Hawa ng'ombe ni ng'ombe wa aina ya freishan . Ni ng'ombe wenye wako na maziwa sana na watu wanapenda ama wanaita ni ng'ombe wa kisasa. Tunaona wamejengewa nyumba na pia wamepewa maji ya kukunywa. Hawa ng'ombe wanaonekana kuwa na hali nzuri sana kwa mwili zao na wanapendeza.

Ni mandizi ambayo yako kwa shamba, Yanaonekana kua ni mandizi kubwakubwa tunaona matawi yao ni kubwa na yanapendeza ingawa hatujaona kama iko na matunda inaonyesha kuwa ndizi haya yako na hali nzuri kwa kupata matunda mazuri.

Ni ndizi mzuri sana kuna matunda mazuri tunaona imepata mazao mazuri na inaonekana ni ndizi yenye utamu. Tunaona matunda yake ni kubwa kubwa na iko tayari sasa mtu akule.

Tunaona akina mama ambao wanakagua chakula. Wameshaweka chakula kwa sahani. Chakula hii wameiweka kwa sahani inaonekana ni mchele ambayo imepikwa, pia hapo kando kuna chakula ya supu ambayo ita ambatanishwa na chakula hiki.

Haya ni maziwa ambayo yana huwezekano kuwa yameganda tunaona kuna mtu hapo anajaribu kukoroga kwa sababau tunaona mwiko ya kukorogea . Haya maziwa yanatumika sana kwa jamii ya Wakalenjin Na wanapenda sana kuweka maziwa ya kuganda ili waikunywe.

Ni ndizi nzuri sana ambayo yameshaiva tayari na yamekatwa katwa kutoka kwa ule mti wa ndizi. Tunaona kuna ndizi ambayo yamewekwa kwa boksi ama kabati na labda yanataka kupelekwa mahali. Tunaona ni mandizi ambayo yako na utamu kabisa na yanapendeza.

Kuna mtu mmoja ambaye amebeba kifaa cha kuweka madawa kwa mgongo na pia sasa anaendelea kupulizia dawa kwa ng'ombe. Tunaona huyo ng'ombe amewekwa na ako sasa anapokea dawa. Hii dawa inasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali na pia inasaidia kutoa vidudu kwa ng'ombe, ndio ng'ombe apate akue na hali mzuri kwa mwili.

Hili ni shamba kubwa liko na ndizi mingi, tunaona ndizi kubwa kubwa na ni kama imetoka tu kubaliliwa juzi. Tunaona kuna mimmea ingine inaonekana kuwa ni viazi ingawa bado mdogo haionekani vizuri. Inaonekana ni shamba nzuri kwa sababu tunaona ni ndizi ambayo yamekuwa na yanapendeza.

Ni shamba nzuri kabisa. Tunaona ndizi ambayo yanapendeza. Yanaonekana kuwa ni ndizi ambayo yamekuwa kubwa sasa na karibu yanapata matunda. Tunaona shamba yenyewe ni inapendeza na inaonekana kuwa ni shamba nzuri kwa sababu tunaona haya ndizi yamepandwa, yamekuja kulingana na matarajio ya mkulima mwenyewe.

Ni mikono ambayo inatuonesha ndizi ambayo imetolewa maganda, tunaona ni kama ni ndizi haikuwa imeiva vizuri kulingana na maganda yake. Ingawa kuna ndizi ingine iko hapo kando, haya mandizi ambayo yako hapo kando yanaonekana kuiva kushinda yenye mtu ameshika kwenye hii mkono.

Ni mahali pa kuuzia maziwa. Tunaona kuna maziwa mingi sana na imewekwa kwa mikebe za kuweka ama kupeleka maziwa. Tunaona kuna mtu mmoja hapo mwenye amevaa nguo kuonekana kwamba yeye ndiye ananunua ama anafanya kazi kwa hiyo nyumba ya maziwa. Tunaona mashine ya kupima na kuna mtu ameinama kana kwamba anaandika kitabu.

Hapa tunaona kuna ndizi ambayo iko na matunda ama mazao mingi, inaonekana ni ndizi mzuri sana na imepata mazao kubwa kubwa, kuna ndizi kidogo yenye imeiva lakini ndizi ingine haijaiva. Ndizi inasaidia mwili kupata nguvu na kupata vitu zingine zenye zinasaidia mwili.

Haya ni mandizi ni mandizi amabayo yameiva yanaonekana ni mandizi ambayo yameiva kabisa na sasa yako tayari kulishwa na watu wanaweza wa kakula ndizi mzuri sana kwa binadamu inapatia mwili nguvu na watu wanapenda sana inaonekana hapa kuna mama mboga mwenye ako kwa soko na anauza kwa sasa bado hajauza labda ameuza amebaki na hizi.

Inaonekana hapa nijikoni ya mtu mwenye anaishi huko mashambani, tunaona mahindi ambaye imewekwa hapo juu mahindi haya yanakaa hapo kuyanywa moshi yatakaa hadi ikomaa, na mtu atachukua tena tunaona kuna mkebe ya mafuta hapo.

Haya ni mimea ya ndizi. Ni mandizi ambayo yamepata mazao ama matunda yao na ni mandizi ambayo yanapendeza. Matunda yao ni makubwa makubwa na ni mazuri kabisa. Ah inaonyesha kuwa huyu mkulima anapenda kupanda ndizi ama mkulima wa ndizi kwa sababu kunaonekana kuwa kuna ndizi nyingi kwa hili shamba.

Tunaona Kuna mtu anaweka maziwa kwa hiyo mkebe ndo anamwaka kutoka kwa ndogo na mikebe hizi zote ziko kwa gari kwa Haina yake huyu mtu mwenye amesimama amemwaga maziwa pia ako na kofia amejifunga.

Haya ni mandizi ambayo yamewekwa chini. Ni mandizi ambayo yanapendeza, yako na matunda mazuri. Mandizi mengine yameshaiva tayari na ndizi ingine iko karibu kuiva. Yameshawekwa chini kumaanisha kuwa labda yako sasa wanataka kuuzwa ama kuna mtu ameshanunua tayari.

Hii ni ng'ombe ambao wameenda mahali ambapo wanatupiwa takataka. Tunaona wanatafuta ama wanachokora hizi vitu mbaya zenye iko na uchafu kabisa, na ni ng'ombe wanaoonekana kuwa ni ng'ombe wakubwa. Kuna ng'ombe wawili ambao ni wa rangi wa nyeupe, na kuna wa rangi nyeusi. Tunaona wanakula hizi vitu ambavyo hazifai.

Kuna ng'ombe ambao wanakamuliwa. Tunaona hawa ng'ombe wanakamuliwa maziwa kwa kutumia mashini. Kuna mashini ya kisasa mabayo inasaidia kukamua maziwa hasa kwa ng'ombe kubwa kubwa kama hawa. Tunaona kuna watu wawili hapo ambao wanasaidia kutega maziwa, wanasaidia kusongesha maziwa kwa hivyo hapa sasa ndio inatumika ya kisasa mashini.

Ni pikipiki ambayo inaendeshwa na inabeba maziwa kwa wingi kabisa. Tunaona ako na maziwa mingi kwa mikebe ya maziwa. Anaonekana huyu ni mtu mwenye anapeleka kwa kampuni ya maziwa ama kuna uwezekano kuwa huyu mtu ananunua maziwa kwa watu kutoka kijijini ili apeleke huko kwa soko kuu ya maziwa. Pia tunaona kuna magari mengi hapo kwa barabarani.

Ni baba mmoja ambaye anajuna ndizi, tunaona ameshaa weka ndizi kwa karatasi tayari, hiyo karatasi inamanisha itasaidia hiyo ndizi iive haraka tunaona hiyo ndizi kubwa na yenye inaonekana kuwa na matunda matamu kabisa.

Kuna watu ambao wanaendelea kukamua ama kukama maziwa kutoka kwa ng'ombe na ng'ombe wenyewe wanaonekana kuwa na hali nzuri ya mwili na wanaonekana kua na maziwa nyingi. Tunaona kuna mwenye ashapata maziwa nyingi kwa ndoo yake na watu wengine wanasubiri pale kando.

Ni ng'ombe ambaye anakamuliwa maziwa, tuanona huyu ng'ombe ametulia amesimama anatulia akamuliwe tunaona mwenye anakamua anajua kukamua vizuri kwa hivyo ameshakamua maziwa tayari kwa mkebe na tunaona kuna maziwa mengi ambayo yanatoka kwa titi lake.

Ni mandizi mengi sana, ni soko la kuuza mandizi tu tunaoan hapo kuna lori mbili na kuna watu ambao wanaweka ndizi haya kwa lori. Inaweza kuwa haya mandizi yanapelekwa mahali pengine ili watu waweze wakauze wapate pesa.

Ndizi ambayo yameshaiva ikiwa bado iko kwa mtu haijatolewa. Inaonekana kuwa ni ndizi kubwa kubwa. Iko na matunda mazuri. Ni ndizi ambayo inaonekana kuwa na utamu ya hali ya juu. Inaonekana huyu mkulima anapanda ndizi kwa wingi sababu shamba lake limejaa tu ndizi.

Tunaonyeshwa ng'ombe ambayo anakamuliwa maziwa. Kuna mtu mmoja hapo ameketi hapo chini ya ng'ombe anakamua maziwa. Yeye ameshika matiti ya ng'ombe vizuri kuonekana anajua vizuri kukamua maziwa kwa hivyo tu ndo ameanza kukamua na hajakamua maziwa mingi.

Ni ndizi ambayo inapendeza kabisa, na kwa kiwango fulani pia inachekesha kwa sababu , tunaona hii ndizi imekuwa kubwa kupita kiwango, ni kubwa kabisa imetoka juu hadi chini na yote iko na matunda kubwa kubwa.

Hawa ni watu wawili ambao wanafanya kwa kampuni ya maziwa kulingana na kazi ambayo wanaendelea kufanya. Wanachunga ama wanamwaga maziwa kwa friji kukiwa na mashine iko hapo na wamevaa sawasawa kuzingatia usafi na masharti ya kampuni ya maziwa.

Inaonekana hapa ni jikoni, tunaona kuna mahindi yenye imewekwa hapo juu, haya mahindi yanatengenezwa ili mkulima aende akalime ama akapende, tunaona mtu anatayarisha na na haya mahindi yanakaunywa moshi kwa hivo itakuwa nivizuri sana ikipandwa na itamea vizuri, tunaona kuna mkebe ya mafuta iko hapo na pia inaonekana huku ni jikoni.

Shamba la ndizi tunaona ni ndizi nzuri sana na ikona matunda mazuri, mazao yao ni makubwa sana na yanapendeza tunaona yameiva vizuri na yamekomaa na karibu sasa yanapelekwa labda kwa soko ama mtu anaweza akakula nyumbani ndizi ni nzuri sana.

Hili ni shamba, tunaona ni shamba la ndizi na iko na ndizi kubwa kubwa yenye matunda sawasawa kabisa pia kando ya hii shamba tunaona kuna mboga na kuna mahindi, tunaona kuna mahali ambapo pamelimwa kidogo na kwingine bado haijalimwa.